Hiki ni kituo cha matibabu. Viti na meza zimepangwa nje ili kuhudumia watu wengi. Daktari amevalia sare za kazi na barakoa na hata miwani. Anampa mgonjwa sindano mkononi. Wengine wamesimama kando na mifuko iko nyuma.

Hii ni hospitali, iko na wagonjwa waliolazwa ndani, iko wauguzi ambao wamevalia sare za kazi, wamevalia barakoa ili kujikinga kwa magonjwa ya kuambukizwa. Kuna vifaa ambavyo ni vya kuwasaidia wagonjwa kupimia na zingine za kuwasaidia wakiwekwa dawa.

Hapa ni hospitalini. Mgonjwa amelazwa akiwa hana nguo zote. Kando yake kuna madaktari ambao wamevalia sare za kazi huku wakijikinga wasipatwe na maambukizi yoyote ile. Juu yake kuna mashine ambayo inaonyesha jinsi ambavyo anapumua.

Hii ni hospitali. Hapa ni daktari na mgonjwa. Daktari amevalia nguo za kujikinga asipatwe na maugonjwa yoyote ya kuambukizana. Anamsaidia mgonjwa kutembea polepole.

Hapa ni kwa hospitali, huyu ni muuguzi ambaye ameketi chini, anahudumiwa kwa njia ya kudungwa sindano.

Hawa ni wauguzi Wawili ambao wamevalia sare ambazo zimefanana za kujikinga kuambukizwa maugonjwa. Katikati mwao kuna mtu amelazwa kitandani ambaye ni mgonjwa. Amefunikwa na wanaendelea kumhudumia.

Hii ni kambi ya matibabu ambayo imewekwa hema. Umegawanyishwa upande wa mbele na nyuma .Nyuma kuna watu ambao wameketi wakingoja kuhudumiwa. Mbele kuna mama ambaye ameketi anaendelea kuhudumiwa na muuguzi.

Hawa ni watu ambao wamepanga foleni katika hospitali. Kila mmoja amevalia barakoa. Pale mbele kuna daktari ambaye anasubiri kuwahudumia. Kando kuna watu wengine ambao wamesimama.

Huyu ni mama ambaye yuko hospitalini amejifungua mtoto ameketi kwa kitanda chake, kando kuna mwingine abaye ameketi na amemshikia mtoto, kuna watu ambao wamesimama wakimwangalia mtoto kwa tabasamu.

Hii ni kambi ya matibabu. Inatumia lori kuhamasisha watu kuhusu afya bora. Kando kuna watu ambao wamesimama na hema ambayo imewekwa. Nyuma kuna kielelezo cha kuonyeshana jinsi ambavyo wanafanya. Kuna makaratasi ambayo yametapakaa chini.

Hawa ni wauguzi ambao wamevalia sare zinazofanana. Wanatembelea watu manyumbani kwao wakiwapa hamasisho na kuwapima. Kando kuna mtu ambaye ameketi chini. Wanampima kujua hali yake. Nyuma kuna nyumba ya hema na vitu ambavyo vimeekelewa kwa kiti.

Hii ni gari ya matibabu ambayo hutumika kama zahanati kufikia wagonjwa waliko imeegeshwa kando ya barabara iko na maandishi tofauti tofauti. Kando yake kuna mti mkubwa ambayo unaonekana kwa umbali.

Hawa ni wanafunzi wawili ambao wamevalia nguo zinafana. Wameketi chini wakiwa na muuguzi ambaye amevalia barakoa. Ameshika nguo za ndani za kike. Amewapa na kuwaonyesha jinsi ya kutumia na hata kufua.

Hii ni kambi ya matibabu. Wauguzi wamevalia sare zimefanana. Watu wameketi chini wakingoja kuhudumiwa. Wamepangwa kwa vikundi tofauti tofauti.

Hii ni kambi ya matibabu ambayo iko na gari hili kama pahala pa kuwatibu watu. Nyuma yake kuna mama ambaye ameshika mtoto. Kando kuna watu amabao wanasubiri kutibiwa, pia kuna miti mingi ilio mbele.

Hii ni kazi ya matibabu ambayo inatumia lori kama chumba cha kuwaonea wagonjwa. Kando kuna watu ambao wameketi chini wakisubiri kuhudumiwa. Ndani kuna mtu ambaye anatoka tayari amehudumiwa. Nyuma yake kuna nyumba ambayo imejengwa.

Hii ni kambi ya afya ambayo imewekwa kando. Mna watu wengi ambao wanasubiri kuhudumiwa, ikiwemo wamama ambao wamebeba watoto.

Huyu ni muuguzi ambaye ni wa kujitolea. Amevalia sare ambazo ni za kazini. Amemshika mtoto mdogo kiunoni mwake. Mbele yake kuna nyumba ambayo imepakwa rangi ya kijani.

Hapa kuna watu ambao wameketi katika makundi tofauti. Wamechanganyikana waume na wake. Kati yao kuna watu ambao wamevalia sare ambazo zinafanana kana kwamba wao ni wataalamu.

Hawa ni watu ambao wamevalia barakoa. Mmoja ni mwokozi ambaye amevalia sare za kazi. Ameshika vitabu mkononi huku akifungua, anamwelezea mgonjwa vile atakavyofanya.

Hii ni kambi ya matibabu, imewekwa kando na kuna gari ambalo limeegeshwa hapo kando ya matibabu pia. Kando kuna wauguzi ambao wamevalia sare za kazi.

Hii ni kambi ya matibabu kibao kimewekwa cha kuonyeshana magonjwa ambayo yanatibiwa, watu watatu wamesimama hapa wakielezea nyuma kuna nyumba kubwa.

Huyu ni muuguzi ambaye amemtembelea mgonjwa kwake nyumbani. Anamtibu akiwa kwake. Nyuma yao kuna nyumba ambayo imejengwa na matope. Kando kuna mti kubwa.

Hii ni kambi ya matibabu ambayo inatumia lori kama jumba. Mbele na nyuma kuna kibao cha kuonyeshana wafadhili wa benki ambayo imewapa simu. Ndabi kuna mtu ambaye amesimama akisubiri kuhudumiwa.

Hapa ni katika kambi ya matibabu. Kuna wauguzi ambao wameketi chini na wamevalia sare ambazo zinafanana. Nyuma yao kuna watu ambao wamesimama kana kwamba wanataka kupewa matibabu Kwa meza kuna vifaa mbali mbali vya matibabu.

Huyu ni mtu ambaye yukona shida ya meno. Yuko kwa daktari wa kung'oa meno. Ameufungua mdomo wake huku daktari akiushika pande ya juu na kuigiza chombo cha kung'oa meno na mkono mwingine.

Hawa ni wanafunzi ambao wameketi nje ya shule. Wengine wamesimama, wengine wameketi. Wanafunzi jinsi ya kupiga mswaki. Mbele kuna mwanafunzi ambaye ameinama na mwanaserere akiwafunza wenzake.

Hii ni meno, ya juu vile ilivyokuwa kabla ya kuona dakatari na kusafishwa. Baada ya kusafishwa yanaonekana yakiwa masafi sana na yako na mpangilio ambao ni mzuri.

Huyu ni mtu ambaye amelazwa kitandani. Amefungua mdomo wake. Anatengezwa meno na daktari wa meno ambaye ameweka chombo fulani mdomoni mwake kumtibu.

Huyu ni mtu ambaye anasafisha meno yake akitumia kijiti ambacho ametengeza. Meno yake ni meupe, anajaribu kuyang'arisha yakue masafi.

Huyu ni mtu ambaye amekuja kuona daktari angaliwe meno yake. Amefungua mdomo na amewekwa chombo cha kutibu na daktari wake ambaye amesimama.

Huyu ni mtu ambaye yuko hospitali ya meno, ameketi kwa kiti na kufungua mdomo wake. Daktari yuko kando amevalia sare za kazi na barakoa ili kujikinga asipate ugonjwa wowote. Ameufungua mdomo wa mgonjwa huku akiutazama.

Huyu ni muuguzi ambaye amevalia barakoa na sare za kazini. Amemshika mtu ambaye analala kwa kitanda akimtengeza meno.

Hapa ni pahala ambapo pamepatwa na mafuriko. Kuna watu ambao wako na boat ya kuokoa wenzao. Kuna mtu ambaye yuko juu ya paa lake akisubiri kuokolewa.

Hawa ni watu ambao wamepatwa na mafuriko wasijue la kufanya. Wengine wamebebwa kwenye boti, wengine wanatembea wakishika vitu zao. Manyumba yao yamelowa maji na nyumba zingine zimebomolewa. Watu wanatembelea kwa maji.

Hawa ni wafanyikazi wa msalaba mwekundu, wako katika pahala pako na mafuriko. Wamevalia sare zimefanana, wanajaribu kuokoa watu ambao wamekwama kwenye mafuriko.

Hii ni gari la wagonjwa ambalo limeegeshwa mahali kuna nyasi. Mlango wake umefunguliwa. Kando yake kuna mtu ambaye ametembea. Nyuma kuna nyumba na miti mirefu.

Hii ni gari ya msalaba mwekundu ambayo hutumika kusaidia watu wakati kuna janga. Mbele yake kuna bendera yake. Kando kuna nyumba ambazo zimejengwa.

Hii ni lori kubwa. Imebeba chakula na vitu vya kusaidia watu ambao wameathiriwa na janga la njaa au mafuriko au vita vya kinchi.

Haya ni mabaki ya mabati ambayo yalichomeka. Kando kuna watu ambao wanajaribu kuokota vitu vya aina mbalimbali. Kuna mti kubwa. Wengine wamesimama, wengine wanatazama tu.

Hii ni meli iliyoko katika bahari. Ndani yake kuna watu ambao wamevalia sare zimefanana. Wamesimama nje. Wanaangalia jinsi ambavyo mambo yanaendelea katika bahari.

Hii ni tanki ambayo imewekwa pahala kando. Kando yake kuna miti mikubwa imewekwa sabuni ya kunawia mkono, kuna kijana ambaye anaosha mikono maji yakimwagika kwenye ndoo mazingira yasichafuke.

Hawa ni watu ambao wanasafisha mazingira .Baadhi yao wamevalia barakoa, wengine wameshika petu na wale wengine wako na majembe. Humo ndani kuna watu ambao wako katika mitaro wanajaribu kufangia.

Huyu ni mtu ambaye amevalia sare za kufanya kazi. Ameinama huku akiangalia chini. Kando yake kuna mimea ambayo inaonekana imemea. Mbele pia kuna wheelbarrow ambayo ameweka kando na mahala ambapo alipo.

Hii ni hospitali kubwa, mijengo ya ghorofa. Watu wamesimama nje kando ya gari ya ambulensi. Wako na mgonjwa ambaye wameleta.

Hiki ni chumba cha daktari cha kuwahudumia wagonjwa hospitalini. Kuna kiti cha daktari na cha wageni. Mezani kuna kipima uzito. Kuna kitabu pia.

Hili ni duka la dawa za kisasa. Limejengwa vizuri sana. Kila moja imewekwa kwenye rafu. Linafungwa na kioo. Inaonekana ni ipi kwa urahisi. Kiti kimewekwa mbele.

Hiki ni kifaa cha kupima ugonjwa wa kisukari ambacho hutumika hospitalini na hata kwa nyumbani na watu binafsi. Kando kuna pakiti ambayo inaelezea jinsi ya kutumia na kuweka.

Huyu ni mhudumu wa afya ambaye ameketi chini mezani na kufungua vitabu vyake ili kuandika ripoti ya mambo ilivyokuwa mchana kutwa na wagonjwa ambaye amehudumia.

Hiki ni kitanda cha hospitali cha watoto wadogo. Mtoto amelazwa hapa na amefunikwa vizuri sana. Kando yake kuna ripoti ya kuonyesha vile ambavyo ameendelea. Juu kuna pahala pa kueka mashini ya kumsaidia kupumua.

Huyu ni mtu ambaye amelazwa katika kitanda cha hospitali. Kando yake kuna muuguzi ambaye anamshughulikia ili apone. Dirisha limefunguliwa wazi apate hewa ya kutosha.

Hawa ni watu, mmoja ni daktari ambaye ameshika kitabu na kalamu na amevalia sare za kazi. Iko mgonjwa ambaye amejishika kichwani mwake huku akiwa na mawazo mengi. Kando kuna maua ambayo imewekwa.

Huyu ni mtu ambaye ameketi chini na kulala mezani, akiweka kichwa chake chini huku akikishika na mkono. Kando yake kuna kitabu na miwani ambayo imewekwa mezani.

Hili ni bango limetoka kwa wizara ya afya linaonesha hamazisho ya ugonjwa wa akili. Liko na picha ya mtu ambaye ameketi chini huku akijishika kichwa chake akionekana kuwa na mawazo mengi.

Huyu ni mtu ambaye ameketi na kufungwa miguu yake yote miwili kwa nyororo asitoke mahali aliko kwa sababu yuko na ugonjwa wa akili.

Hii ni tangazo ya kuonyesha ugonjwa wa akili. Unatuelezea siku ya hamasisho na pahala ambako itakuwa. Kando kuna picha ya mtu ambaye ameketi, akiwa yuko na mawazo mengi.

Hiki ni kibao cha kuhamasisha watu dhiti ya ugonjwa wa akili. Inaonyesha tarehe ambayo watu watakua wakihudumiwa. Kuna picha ya mtu ambaye amelala akionekana na mawazo mengi.

Hii ni dawa ya kisasa ya kutuliza maumivu na joto mwilini. Imewekwa kwenye chupa na imefunikwa. Ni dawa aina ya, inamezwa na maji.

Huyu ni mtoto ambaye yuko hospitalini, ameshikwa na mlezi wake. Mbele kuna daktari ambaye amevalia sare za kazi, anamfungua mdomo ili ampe chanjo.

Huyu ni mhudumu ambaye yuko kwenye hospitali anapanga vitu vya kuwasaidia wagonjwa vikiwemo vitanda, mashine, kabati na ndoo za uchafu. Anazipanga kwa utaratibu.

Huyu ni mtoto ambaye ameshikwa. Kando kuna muuguzi ambaye anataka kumpa dawa kupitia mdomoni.

Huyu ni mtoto mdogo, ambaye anapewa dawa kupitia sindano. Ameshikwa na muuguzi pande moja, na pande nyingine ameshikwa na mtu ambaye anasaidia muuguzi kumshika vizuri, ndiposa aweze kupewa dawa.

Hii ni kambi ya matibabu. Watu wamevalia barakoa. Wauguzi wamevalia sare za kazi. Kuna watu ambao wamesimama na wengine wanatembea. Kando kuna msichana ambaye ameketi chini anapewa dawa kupitia sindano.

Huyu ni mtoto ambaye amelazwa hospitalini. Yuko kitandani mwa hospitali, anashikwa mkono na mamaye huku mwingine akimtazama. Kando yake kuna meza ambayo imewekwa chakula, kikombe na maji.

Hawa ni watoto ambao wamevalia barakoa. Wanaosha mikono ilikujizuilia kwa magonjwa yoyote yale ya kuambukiziana kutokana na uchafu wa mazingira. Wanaosha na mashine ya kisasa.

Hawa ni wauguzi, wanafanya hamasisho. Mmoja ameshika kitabu akiandika, mwingine anashughulikia mtoto, amemshika akamfungua mdomo. Anamweka dawa mdomoni mwake ili apate chanjo.

Hawa ni watoto wadogo wameketi chini. Mbele yao kuna mshauri ambaye anawaelezea mambo ya usafi na kujilinda kutokana na magonjwa yanayoletwa na uchafu na mazingira yasiyo mazuri.

Hawa ni watoto ambao wameketi chini kwa mkeka. Wamefungua kitabu kimoja ambacho wanasoma wakiwa wote. Kila mmoja anajaribu afikie kitabu mahala ambapo kiko.

Hili ni mbango ambalo linamhamazisha watu umuhimu wa kupeana chanjo na kujikinga kutokana na mangojwa balibali. Iko na picha inayooyesha mtoto ambaye amefunguliwa mdomo wake akipewa chanjo kupitia mdomo na daktari.

Hawa ni watoto na mwalimu wao, wako mezani. Kila mmoja ameshika kalamu na karatasi. Mwalimu anawaongelesha wote. Kwa ukuta kumewekwa vibandiko vya rangi tofauti tofauti vya kuvutia.

Huyu ni mama ameketi kitandani mwa hospitali na mtoto wake mdogo. Kando yake kuna muuguzi ambaye anampa mtoto dawa kupitia sindano.

Huyu ni mtoto ambaye amelazwa kitandani hospitalini. Amewekwa mashine ya kumsaidia kupumua. Kando yake kuna ndoo ambayo imewekwa vitu. Yuko pekee yake hapa.

Huyu ni mama ambaye ameketi chini na kumshika mtoto wake. Kando kuna muuguzi ambaye anampa mtoto chanjo. Amevalia sare za kazi yake

Huyu ni mtoto ambaye ameshikwa na mzazi wake na kufunguliwa mdomo wake ili aweze kuwekwa dawa ya chanjo na muuguzi ambaye amekuja kumweka, kumshika mkono wa anayemfungua mdomo.

Huyu ni muuguzi ambaye amevalia sare za kazi, amevalia hata na miwani, ameshika sindano mkononi anamdunga kijani mdogo ambaye anaitazama kwa makini. Kando kuna mtu ambaye ameshika dawa.

Huyu ni muuguzi ambaye amevalia sare za kazi. Anatibu mtoto mdogo ambaye amelazwa kwenye kitanda bila nguo. Amefunikwa na blanketi. Kando kuna mama ambaye anamwangalia.

Huyu ni mtoto na muuguzi. Anapewa chanjo kupitia sindano. Ameshikwa mkono wake ndiposa asiuvute. Anautazama kwa kina.

Huyu ni muuguzi ambaye ameshika kalamu mkononi mwake. Ameshika kidole cha mtoto mdogo ili ampake hatima ya kuonyeshana ya kwamba tayari amepewa chanjo.

Huyu ni muuguzi ambaye anashughulika mtoto mdogo ambaye amelazwa kitandani. Ameweka vitu vya kumsaidia kupumua mdomoni. Muuguzi anaendelea kumsaidia.

Huyu ni muuguzi ambaye amevalia sare za kazi amejikinga kitaratibu ,mtoto ameketi chini amefungua mdomo ndiposa amwangalie.

Hii ni kambi ya matibabu wauguzi wamevalia sare ambazo zinafanana mama ameshika mtoto na mtoto mwingine amesimama. Wauguzi wanamshughulikia mtoto mmoja.

Huyu ni daktari ambaye amevalia barakoa yumo katika kambi ya matibabu anampa msichana mdogo dawa kupitia njia ya sindano ambaye amekiti chini.

Huyu ni daktari ambaye amevalia sare za kazini. Amevalia barakoa pia. Anaonekana kutayarisha dawa aina ya sindano. Ameshika dawa kadhaa.

Hapa ni pahala pa. Pamewekwa kando pakajengwa kwa kunawia mikono. Matanki yamepangwa kwa wingi madogo madogo. Beseni zimepangwa vizuri. Watu, hakuna msongamano wa watu kila mtu ananawa vizuri.

Huyu ni mhudumu ambaye amevalia barakoa, na watoto wa shule ambao wako na sare za shule. Wamevalia barakoa pia na waonyesha jinsi ya kunawa mikono wakitumia tanki iliyowekwa nje na maji na sabuni ili kuzuilia maambukizi yoyote yanayoletwa na uchafu.

Huyu ni mtu ambaye ananawa mikono akitumia sabuni na maji yaliyo kwa tanki yanatiririka. Ameweka karai ili maji yasimwagike chini .Anaonyesha jinsi na umuhimu wa kunawa mikono kila wakati ili kuzuilia magonjwa.

Hapa ni pahali pa kuuzia maji masafi ya kukunywa na matumizi ya nyumbani. Ndani kuna mtu ambaye amevalia barakoa, mlinzi wa pahala hapa. Nje kuna mama ambaye pia amevalia barakoa na mitungi ya maji ambayo amepanga. Ameshika simu yake ya rununu.

Hiki ni chombo cha kunawia mkono ambacho kimetengezwa na mtindo wa kisasa pasipo kushika pahala na mkono ila kufinya kwa mguu maji yanatoka na sabuni pia.

Huyu ni mtu ambaye amebeba mfuko wake mweusi mabegani ameushika mpira mkononi yuko katika uwanja wa ndani wa mpira wa mkono.

Huyu ni mtu ambaye yuko na baiskeli yake. Anaitumia kufanya mazoezi, ameweka mkono wake mgongoni kama mtu ambaye yuko na maumivu. Kicwhani ameweka kofia ya kujikinga.

Huu ni mchezaji ambaye ameumia amelazwa chini sakafuni, ameinuliwa mguu mmoja na muuguzi wake huku akijaribu kushika mkono wa muuguzi wake amejifunika uso wake asionekane.

Huu ni mmea ambao hutumika kwa manufaa ya mwanadamu. Ukiona kwa umbali unaweza ukadhania ni maua, lakini matawi yake hutumika kutengeneza dawa ambayo inasaidia kwa magonjwa fulani.

Huu ni mmea ambao umepandwa hapa kwa kusudi fulani majani yake hutumika kutengeza dawa za kiasiri zinazoponya magonjwa tofauti tofauti.